Duka hili la Mpesa linauza kreti za soda pamoja na maji ya chupa. Milango yake imepakwa rangi ya kijani. Linatoa huduma kwa wateja ili waweze kutoa au kuweka pesa kwenye akaunti zao za simu au za benki, kulipa bili au pia kununua mda wa maongezi, huwezesha watu pia kutuma pesa kwa watu walio mbali sana.

Sokoni, mna matunda mbalimbali kama vile mananasi, maembe, tikitimaji, ndizi zilizoiva, na kadhalika. Wauzaji hupata faida kutokana na biashara hii, inayowasaidia kukimu mahitaji yao kama vile kulipa kodi, kununua chakula, na kulipa karo ya watoto shuleni.

Wafanyakazi wa ukumbi wa maonyesho ya magari, waliovaa blausi nyeupe yenye kola nyekundu, wanazindua rasmi gari za kisasa za aina tofauti tofauti. Mishahara watakayopokea itawasaidia kujiinua kiuchumi na vilevile kuimarisha na kupanua biashara hii wanayoifanya ya kuuza magari.

Gari hili aina ya Honda limetumika kama dhamana kupata mkopo kutoka kwa taasisi ya kifedha. Litatumika katika huduma ya usafiri kwa njia ya mtandao na faida itakayotengenezwa kutokana na biashara hii itatumika kulipa mkopo. Kutolipa kwa mkopo huo kutasababishwa kutahifishwa kwa gari hilo.

Vituo hivi viwili vya kupima na kuuza maziwa na mafuta ya kupika vimo dukani mwa mwanadada mchapa kazi. Huduma hii hurahisisha kazi kwa mchuuzi huyu kwa kuwa mteja anaweza kujipimia kiwango cha mafuta au maziwa anayohitaji kwa kuwa mashine hizi zimekarabatiwa kupima kiwango kulingana na hela inayotolewa na mnunuzi.